Watu wawili wanatembea. Nyuma yao kuna mzoga wa ng'ombe ambaye ako na pembe umelala chini. Wamevalia kofia rangi nyeupe mwingine rangi nyekundu. Mbele yao kuna mti.

Sindano iko chini. Iko na maandishi ya nambari. Maandishi hayo ni meusi. Chupa nyingi ndogo zimesimama kando ya sindano. Barakoa ya rangi ya samawati iko.

Mwanamke amevalia t-sheti ya rangi ya samawati. Machoni amevalia miwani. Ameshikilia mtoto mchanga anamwogesha. Mabegani ako na kitu cha kupima moyo.

Daktari mwanamke anaendeleza shughuli za kumpatia mtoto dawa mdomoni, mzazi wa huyo mtoto ana hereni masikioni, nyuma yao kuna watu ambao wanaendeleza shughuli.

Chupa mbili ziko mbele ya karatasi. Zimefunikwa na kifuniko cha rangi ya samawati. Ziko na maandishi ya rangi nyeusi ambayo yako mbele ya chupa. Karatasi hiyo iko na maandishi ya lugha ya kimombo.

Sindano imefungwa, chupa iko kando ya sindano, chupa hiyo imefungwa na kifuniko cha rangi nyeusi, kuna rangi ya manjano ambayo iko katika sindano.

Mafuriko yametokea na maji yametapakaa kila mahali. Magurudumu ya magari hayaonekani. Gari la mbele ni la rangi ya samawati. Gari ambalo linalifuata ni tuktuk .

Mafuriko yametokea, maji yametapakaa hadi yakafika barabarani. MZee mmoja ambaye amekanyanga chini anasaidia mwendesha pikipiki kusukuma. Pikipiki imebeba vibuyu vya rangi ya manjano.

Mwanamme amevalia barakoa ya rangi nyeupe, shati ambalo amevalia ni nyeupe, kuna kivuli chake ambacho kiko mbele yake, chupa ndogo iko kando yake.

Chupa imefunikwa na kifuniko cha rangi nyekundu. Mbele yake kuna maandishi ya nambari ambayo imeandikwa sitini. Maandishi ya lugha ya kimombo yanajitokeza hapo mbele.

Watu wamesimama wakiwa wameshikilia simu, wamevalia makoti na tisheti za rangi ya kijani kibichi, mwanamume mmoja amevalia kofia.

Wanawake wawili wameketi, mmoja amevalia kofia ya rangi nyeusi. Kando yao kuna chupa ndogo ambayo iko katika kando ya boksi nyeupe.

Mwanaume amevalia nguo ya rangi ya samawati, ameshikilia vibuyu viwili. Kimoja ni cha rangi ya manjano. Usoni amevalia barakoa.

Mafuriko yametokea. Piki piki ambaye imebeba abiria matairi yake yamefunikwa na maji. Gari zingine za tuktuk mbili za rangi ya manjano, magurudumu yao pia yamefunikwa na maji.

Mgonjwa amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Daktari amevalia saa kwenye mkono. Anamdunga mgonjwa sindano kwenye mabega.

Shughuli za hospitali zinaendelea. Madaktari watatu wamesimama na mgonjwa akiwa ameketi. Mikononi mwao wamevalia glavu. Daktari amesonga nywele.

Chupa za dawa ziko mbele ya vifuniko ambavyo vina tembe nyeupe. Kifuniko kingine kiko na tembe za rangi nyekundu ,karatasi ziko juu ya chupa.

Mtu mmojaa anapanda tangi. Mwingine tayari yuko juu ya tangi. Tangi hiyo ni ya rangi nyeupe. Ngazi hiyo ni refu sana.

Vifaa vya uganga vi chini, pembe ambayo imekwaguliwa i chini. Kitambaa chekundu kimekaliwa na mtu mmoja, amevalia suti nyeusi.

Mafuriko yametokea hospitali, maji yametapakaa kila pahali. Machela ipo mbele ya mlango wa hospitali. Kando yake, kuna maua ya rangi ya kijani.

Muuguzi anamtazama mgonjwa. Mapuani amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Kichwani amejifunika na kitambaa cha rangi ya buluu. Mgonjwa amevalia miwani machoni.

Daktari mwanamke amevalia barakoa usoni, ana nywele ndefu. Nyuma yake mwanamme ambaye amevalia suti anapita. Daktari ana sindano mkononi anavuta dawa.

Mafuriko yametokea. Daraja limeporomoka. Watu wamesimama kando ili kuangalia mafuriko jinsi yalivyotokea. Maji hayo ni machafu sana.

Watu wawili wamevalia barakoa ya rangi nyeupe. Mgonjwa amelala chini akiwa na kitambaa cha rangi nyeupe kifuani mwake. Amepanua mdomo madaktari wakiwa wameingiza vitu mdomoni mwake.

Mtu anaendeleza shughuli za kumwagilia dawa mimea. Mgongoni mwake amebeba kibuyu ambacho kina dawa. Amevalia sweta ya rangi ya buluu. Amevalia kaptura.

Madaktari wanaendeleza shughuli za hospitali. Mapuani wamevalia barakoa ya rangi ya samawati. Vichwani mwao wamevalia kofia ya rangi ya samawati. Mgonjwa amelala mbele yao ambaye wanamhudumia.

Muuguzi amevalia nguo ya rangi nyeupe. Amejishika tumboni. Amenyoosha mkono akijaribu kushika kitu cha rangi ya kijani. Nyuma yake kuna kitanda.

Daktari anaendeleza na shughuli ya kumdunga mgonjwa sindano. Wote wamevalia barakoa ya rangi ya samawati. T-sheti ambayo daktari amevalia ni ya rangi ya samawati.

Wanawake wamesimama. Mwanamke wa mbele amejifunika kitambaa cha rangi nyekundu. Mikononi ameshikilia kitambaa cheupe. Nyuma yake mwanamke amejifunika na kitambaa cha rangi nyeusi.

Mafuriko yametokea na maji yametapakaa kila sehemu. Magurudumu ya magari yamezama. Gari nyeupe magurudumu yake yanaonekana kwa umbali. Gari la rangi ya kijani liko kuzama.

Maafisa wa usalama wamesimama. Wamevalia barakoa ya rangi ya samawati na ya rangi nyeusi. Afisa mmoja amevalia kofia ya rangi nyeusi kichwani. Wameshikilia makaratasi.

Watu wamesimama hospitalini. Mama mmoja amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Machela ya mgonjwa ina mgonjwa ambapo watu wawili wamesimama kando yake.

Shughuli ya hospitali inaendelea. Daktari amevalia miwani machoni. Mama amevalia kofia ya rangi nyekundu. Amebeba mtoto. Daktari anamwekea dawa mtoto mdomoni.

Shughuli za hospitali zinaendelea. Daktari amevalia koti ya rangi nyeupe. Mwanamke amesonga nywele ambaye mtoto wake anataka kudungwa sindano. Kando yake kuna mchoro wa picha ya mtoto.

Muuguzi amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mkononi mwake ameshikilia sindano, anajaribu kuvuta dawa. Makucha yake amepaka rangi.

Wanawake wawili wanaendeleza shughuli za kuchota maji. Mwanamke mmoja amevalia shati ya rangi ya samawati. Mwingine amevalia shati ya rangi nyeupe. Mmoja ameshikilia kibuyu cha rangi ya manjano.

Ukame umekithiri katika eneo hili. Nyumba ambayo imejengwa hapa ni duni sana. Mimea imekauka sana. Kibuyu cha rangi ya manjano kiko kando ya miti.

Maporomoko yametokea na jumba limeporomoka. Watu wanarekodi maporomoko hayo kwa kutumia simu. Mmoja amevalia kofia. Mwingine anakimbia bila simu.

Watu wanaendeleza shughuli za kuchoma takataka. Wamevalia barakoa kwenye mapua. Mama mmoja amevalia shati ya rangi nyekundu na kichwani mwake amejifunika.

Mwanamke amesimama, ameshikilia vifaa mikononi mwake. Amevalia bangili. Long'i yake ni ya rangi nyeusi. Shati ambalo amevalia lina maandishi.

Daktari ameshikilia sindano mkononi tayari kumdunga mgonjwa. Miwani ameweka kwa shingo. Shati ambalo amevalia ni la rangi nyeupe. Mgonjwa amesonga nywele.

Watu wanaendelea na shughuli za kuteka maji. Vibuyu vimejaa ambavyo ni vya rangi ya manjano. Watu wengine wamepanga foleni. Mama amevalia buibui ya rangi ya samawati.

Mwanamke ameinama akiwa anachota maji. Kibuyu ambacho anatumia ni cha rangi ya manjano. Kiko juu ya basheni. Mfereji unatoa maji. Nyuma yake kuna nguo ambazo zimeanikiwa.

Watu wawili wamesimama mmoja amevalia barakoa ya rangi ya samawati, mwingine yake ni ya rangi nyeupe koti ambalo mtu amevalia ni ya rangi ya samawati na mwingine ni ya rangi nyeupe.

Chupa ambayo iko na kifuniko cha rangi nyeupe imesimama. Kando yake kuna sindano ambayo imefunikwa. Mbele ya chupa kuna maandishi ya rangi ya samawati. Maandishi hayo ni ya lugha ya kimombo.

Mwanaume ameketi chini. Mwanamke amevalia glavu za rangi nyeupe. Shati ambayo amevalia ni ya rangi ya samawati. Mwanaume mwingine amesimama juu.

Tembe ziko katika hali ya kufungwa. Rangi yake ni ya kijani. Maandishi yako mbele yake ambayo ni ya rangi nyeupe. Yako juu ya kitu cha kijani.

Wauguzi wanaendelea shughuli za hospitali. Mapuani wamevalia barakoa. Mikononi wana glavu ambazo ni nyeupe. Mgonjwa amelala akiwa amepanua mdomo.

Shughuli za hosipitali zinaendelea, daktari amevalia glavu nyeupe, tisheti ambayo amevalia ni ya rangi nyeupe, barakoa ambayo amevalia ni ya rangi ya samawati, mgonjwa amepanua mdomo.

Wanawake wawili wameketi. Mmoja amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Nguo zake ni za rangi nyekudu. Aliye mbele yake amevalia buibui ya rangi ya kijani, shati yake ikiwa ni rangi nyeusi.

Vitanda vingi vya wagonjwa vi wazi. Pillow ambazo ziko juu ya vitanda ni za rangi nyeusi. Mtu mmoja amesimama. Vitanda vingine vina wagonjwa.

Chupa ndogo imefunikwa na kifuniko cha rangi nyeupe. Katika kifuniko kuna maandishi ya rangi meusi. Maandishi H na J yako katika rangi ya kijani. Kando yake mazingira yako katika rangi ya kunde.

Sindano imelazwa chini, kando yake kuna chupa ambazo zimefungwa juu, zina maandishi ya lugha ya kimombo. Kando ya chupa hizo kuna barakoa ya rangi ya samawati.

Mwanamke amebeba mtoto mchanga. Mkononi mwake ana glavu za rangi nyeupe. Nguo ambaye amevalia ni ya rangi ya samawati.

Shughuli ya uchanjaji inaendelea. Muuguzaji ameshikilia kitu cha kuchanja na kupanua mdomo wa mtoto. Mama mwenye mtoto amevalia hereni maskioni mwake.

Shughuli za hospitali zinaendelea. Daktari amevalia koti ya rangi nyeupe. Ameketi kwenye kiti. Mgonjwa yuko mbele yake anamwangalia kwenye macho.

Muuguzi amevalia barakoa ya rangi ya samawati, mikononi mwake amevalia glavu. Machoni amevalia miwani. Mgonjwa amelala mbele yake. Kifuani ako na kitambaa cheupe.

Mafuriko yametokea na maji yametapakaa kila pahali. Watu wanatembea na miti. Mbele yao kuna nyumba ya mabati. Kando yao kuna fence ya miti.

Vifaa vya uganga viko mbele, kitu cha kubeba maziwa kiko hapo, mtu amejichora usoni, kichwani mwake amebeba mnyama wa rangi ya kijani, mbele kuna pembe.

Watu watatu wameketi. Wamejifunika vitambaa vichwani. Mbele yao kuna uteo, wamevalia skati ya rangi nyeusi, uteo umebeba vitu fulani.

Muuguzi anaendeleza shughuli ya kuosha sehemu ya upasuaji. Mapuani amevalia glavu. Kichwani amejifunika na kofia ya rangi ya samawati. Vifaa vyake vya kazi ni vya rangi nyeupe.

Mwanaume amevalia shati ya rangi nyeupe, kiti alichokalia ni cha rangi nyeupe. Suruali ambayo amevalia ni ya rangi nyeusi. Anaonekana akiwa anashikilia kifaa.

Shughuli za hospitali zinazendelea. Mwanamke ambaye amesonga nywele amesimama mbele ya mtoto wake. Daktari ambaye amevalia shati ya rangi ya samawati anamhudumia mtoto.

Shughuli za kuchota maji zinaendelea. Mwanamke mmoja ameshikilia kibuyu cha rangi ya manjano. Mtu aliye nyuma yake amevalia barakoa na shati ya rangi nyeusi.

Chupa ndogo imesimamishwa chini, kifuniko chake ni Cha rangi ya samawati, maandishi ya kimombo iko katika karatasi ambayo imetumika kuzunguka hio chupa, ni ya glasi ambayo mtu anaezaona kutoka sehemu mmoja hadi nyingine.

Mwanamke amebeba mtoto mchanga. Leso ambayo amemfunika ni ya rangi nyeupe. Kichwani mwake ana nywele nyingi, ameketi katika kiti.

Shughuli za kuchanja zinaendelea. Watu wako katika foleni. Daktari ameshikiria sindano tayari kumdunga mgonjwa wa kwanza. Watu wamevalia barakoa katika eneo hilo.

Mtoto mchanga amelala chini. Mwanamke anatumia kitambaa cha rangi nyeupe ambacho kina madoadoa kumfunguwa. Kando yake kuna TV ambayo inawaka.

Mwanamke amebeba mtoto. Kichwani mwake amejifunika kofia ya rangi ya samawati. Machoni amevalia miwani. Anatabasamu akimwangalia mtoto.

Mtu amevalia barakoa ya rangi ya Samawati ,machoni ana miwani ,mikononi ameshikilia chupa, kando yake Kuna mtu ambaye amevalia barakoa nyeusi.

Wanaume wamejihami kwa kuvalia mavazi kutoka juu hadi chini ya rangi nyeupe mikononi mwao wamevalia glavu za rangi ya samawati, kiti kiko mbele yao.

Shughuli ya kuchanja watoto inaendelea. Mchanjaji ameshikilia kalamu mkononi mwake. Sweta ambayo mtoto amevaa ni ya rangi nyekundu. Mkono mwingine umeshikilia mkono wake.

Mtu anatazama juu katika kibao. Kibao hicho kimeandikwa maandishi kwamba mapenzi na pia ameandikwa nambari ya simu. Chini ya mti huo kuna maua ambayo yamemea sana.

Madaktari wamekaa na wengine wamesimama. Mmoja ameshikilia kalamu mkononi mwake. Kichwani mwake amevalia kifaa cha torch . Anaongea na mtu ambaye ana nywele refu.

Mwanamke amesonga nywele, amevalia shati ya rangi nyeusi. Daktari amevalia shati ya rangi nyeupe, amenyoa nywele, anachungulia katika kifaa fulani .

Mwanamume anaendeleza shughuli ya kupulizia mimea dawa. Amejikinga na nguo ya rangi nyeupe. Mgongoni mwake amebeba kibuyu ambacho kimebeba dawa, rangi yake ni ya kijani na ufuniko wake ukiwa ni wa rangi ya samawati.

Shughuli za darasani zinaendelea. Wanafunzi wengine wameketi chini na mwanafunzi mmoja amesimama. Mwalimu amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Ubaoni kuna maandishi.

Wanaume wawili wanaonekana wakiwa wanajaribu kujikinga. Mwanaume mmoja amevalia fulana ya rangi nyeupe. Suruali ambayo amevalia ni ya rangi ya kijani.

Mtu ameshikilia kikopo kidogo. Anaweka tembe kwenye mkono. Rangi yake ikiwa ni rangi ya uchungwa. Amevalia dera kubwa. Kichupa hicho kina maandishi.

Daktari anamhudumia mgonjwa. Mikononi mwake ana glavu ya rangi nyeupe. Amevalia barakoa. Amemshika mgonjwa ambaye amekaa mbele yake mdomo.

Watu wawili wamesimama, mmoja asili yake ni ya kiafrika na mwingine asili yake ni ya kizungu. Mzungu ni mwanaume na amevalia longi ya rangi ya bluu, mwanamke naye amejifunika kitambaa ya rangi ya samawati.

Watu wamesimama, mzee mmoja amevalia miwani machoni. Mzee mwingine ana ndevu nyeupe, kichwani mwake amejifunika kofia ya rangi nyeupe, vifuani mwao wamevalia vitambaa vya rangi ya samawati.

Mwanamme ameketi kwenye kiti. Amejifunika kofia. Anapimwa na mwanamme ambaye amejifunika na kitambaa kichwani. Mwanamme mwingine ako nyuma yake akiwa amevalia barakoa ya rangi nyekundu.

Daktari amevalia koti ya rangi ya zambarau. Anamhudumia mgonjwa ambaye ni mwanamke. Mwanamke huyu amevalia koti ya rangi nyeusi. Ndani amevalia tisheti ya rangi nyekundu.

Sindano ya rangi ya manjano i chini. Chupa nyingi zimefunikwa. Zingine ni za rangi ya samawati na zingine ni za rangi ya manjano. Chupa moja ina maandishi ya lugha ya kimombo.

Wanawake wawili wako. Mmoja ni daktari na amesonga nywele. Wamevalia barakoa ya rangi ya samawati. Muuguzi anamdunga mwanamke aliyeketi sindano.

Watu wameketi chini wakiwa wanamskiza mwanamke. Nywele yake ni refu sana imekaribia kufika mgongoni. Mwanamke mmoja amevalia kichwani kitambaa cha rangi ya kijani.

Watoto wawili wako katika shughuli ya kuosha mikono. Mmoja ni msichana. Mbele yao kitu ambacho kinatoa maji ni cha rangi nyekundu. Kando yao kuna majengo.

Wafanyakazi wa hospitali wanaendeleza shughuli ya kushughulikia mgonjwa. Vichwani wao wamejifunika kofia. Wamevalia barakoa ya rangi nyeupe. Mmoja ameshikilia kalamu mkononi.

Watu wamesimama. Watu wawili wamevalia tisheti za rangi ya manjano. Mwanamume amevalia shati ya rangi nyeusi, mwingine amevalia kofia ya rangi nyekundu.

Watu wamesimama. Daktari amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Anachukua sindano na kuingiza katika chupa ili kuvuta dawa. Kando yake kuna msichana ambaye amevaa barakoa nyeusi.

Watu wawili wako chumbani. Mlango wao umefungwa. Mmoja amelala kwa kitanda, na mwingine ameketi kwa kitanda juu, amejishikilia kichwa. Besheni nyeupe iko chini.

Mwanamke mmoja amebeba mtoto mchanga, kichwani mwake ana nywele refu, mbele yake kuna mwanamke mwingine. Wanashikilia vitambaa vipya ambavyo wamebeba mtoto ama ametoka kujifungua.

Wanawake wawili wamevalia mask ya rangi ya blue , kichwani mwao wana nywele, mmoja amebeba mtoto. Muuguzi anadunga mtoto sindano kwa mkono.

Watu watano wamesimama, wamejihami kwa kujifunika nguo refu nyeupe. Mikononi mwao wana glavu nyekundu. Mmoja amebeba kibuyu ambacho kimebeba dawa.

Wanawake watatu wameketi kwa viti. Mmoja amelala chini akiwa na tumbo kubwa, mwingine anampapasa tumboni. Amevalia nguo ya rangi ya samawati na kichwani mwake amejifunga kitambaa cha rangi ya samawati.

Chupa, Mbili fupi, Ziko, Mbele. Moja ni Nyeupe. Zingine zina vifuniko vya rangi Nyeusi. Maandishi yake ni ya lugha ya Kimombo. Moja yako katika rangi Nyeupe.

Mwanamke mmoja anasumbuka sana, ameshikilia kiti akiwa analia. Mwanamke mwingine amevaa barakoa kwa mapua, mikononi mwake amevalia glavu za rangi nyeupe, kiunoni amejifunika kanga.

Chupa ndogo inalala chini. Inatoa tembe ndogo. Imezingirwa na karatasi ambayo ina lugha ya kimombo. I wazi. Tembe hizo ni za rangi ya manjano.

Chupa iko katika hali ya kusimama. Mfuniko wake ni wa rangi ya samawati. Umekaa juu ya maandishi ambayo ni ya rangi nyeusi na ni ya kimombo. Kando yake kuna box ambalo limeandikwa.

Madawa ya hospitali yamefungwa bado hayajafunguliwa. Mengine yako katika chupa na mengine yako katika hali ya tembe. Mbele tembe zake ni za rangi ya kijani, zingine ni za rangi ya samawati.

Moto mkubwa umekitiri. Umeteketeza sehemu nyingi na wakati ni wa usiku. Miti ambayo iko hapo ina ufu ya kuteketea yote.

Sindano iko chini. Kando yake kuna kachupa kadogo ambako kamefunikwa na kifuniko cha rangi ya kijani. Kando yake kuna box ambayo ni refu. Iko na maandishi mengine ambayo ni na rangi nyeusi.

Shughuli za hospitali zinaendelea. Muuguzi amevalia nguo ya rangi ya bluu. Mgonjwa amepanua mdomo akiwa amelala. Ameongezewa kitu kwa mdomo ambacho kinawaka.

Mafuriko yametokea, miti imeanguka ndani ya maji, daraja limeporomoka. Kundi la watu limejaa kutazama maji yanavyopeleka mimea.

Shughuli za uchanjaji zinaendelea. Anayechanjwa ameketi katika kiti mapuwani amevalia barakoa. Mchanjaji anamdunga sindano kwenye mabega.

Sindano iko kando ya chupa. Imefunikwa mbele. Iko na maandishi ya nambari. Chupa iko kando yake ambayo ina kifuniko cha rangi ya samawati. Chupa hiyo ina maandishi .

Watu wengi wamesimama. Mwanamume ambaye amevalia tisheti nyeupe amevalia glavu ya rangi ya samawati. Wengi wao wamevalia barakoa kwenye mapua.

Mzee mmoja ameketi chini, shati ambayo amevalia ina maandishi na ni ya rangi kijani. Watu wengine watatu wamesimama, wawili wamevaa barakoa ya rangi ya samawati, koti ambazo wamevalia ni za rangi nyeupe.

Watu wamevalia glavu nyeupe, mtoto mdogo ambaye anadungwa sindano analia. Aliyevaa glavu anamshika usoni na kumpapasa ndio asisikie uchungu.

Shughuli za hospitali zinaendelea. Mgonjwa ameketi chini muuguzi akiwa amesimama. Mapuani wamevalia barakoa za rangi ya samawati. Mgonjwa amevalia teshati ya rangi ya kijani.

Mwanaume amevalia tisheti ya rangi nyeupe. Ina maandishi hapo mbele. Amemshikilia mguu wa mtu ambaye amelala chini. Kitambaa ambacho kimefunika mgonjwa ni cha rangi nyeusi na nyekundu.

Mwanamke ambaye amebeba mtoto ameketi chini, mama mwingine ameshikilia mtoto mkono. Vichwani mwao wana nywele nyeusi wote. Nyuma yao mwanaume ambaye amevaa t-sheti nyeupe ameshikilia kitu chibuyu .

Vifaa vingi vya uganga vipamoja, sahani moja ya rangi ya manjano imebeba vitu viwili. Kando yake kuna kiti ambacho ni cha chuma ambacho mganga hukalia.

Mwanamume mlemavu amesimama. Mkongojo wake mmoja ameushika na mkono. Ametoka kujisaidia katika choo. Mkono mmoja umeshikilia ukuta wa choo.

Maporomoko yametokea ambayo yamefanya magari. Watu wawili ambao ni askari wamevalia kofia vichwani mwao. Gari ambalo ni la rangi ya manjano linfanya maporomoko.

Mwanamme anaendeleza shuguli ya kupakia dawa. Chupa hizo ndogo zimefunikwa na vifuniko vya rangi nyeupe. Mapuani amevaa mask ya rangi ya samawati. Kichwani mwake amejifunika.

Wanawake wawili wameketi. Mmoja amejifunika kitambaa ambacho kina rangi nyeupe na nyeusi. Mwingine kichwa chake ki wazi. Mmoja ameshikilia kitabu na kumwonyesha mwenzake.

Mwanamke ambaye amesonga nywele, amevalia tshirt ya rangi nyeusi. Ameshikilia kizima moto, anajaribu kuzima moto ambao uko katika ndoo. Miguuni amevalia viatu.

Shughuli za hospitali zinaendelea. Madaktari wamevalia barakoa za rangi ya samawati. Koti ambalo daktari wa kike amevalia ni la rangi nyeupe. Kichwani mwake amesonga nywele nyeusi.

Sindano imelala chini. Iko na maandishi ambayo yameandikwa nambari ishirini, thelathini hadi mia. Chupa ziko kando ya sindano, mbili zimefunikwa na vifuniko ambavyo vinafanana.

Mwanamke amebeba mtoto. Kibuyu cha rangi ya manjano ki mgongoni. Mbele yake pia kuna watu ambao wamebeba vibuyu katika migongo yao.

Muuguzi amevalia barakoa ya rangi ya samawati mapuani. Mikononi ako na glavu nyeupe, ameshikilia sindano. Mama amebeba mtoto ambaye anadungwa sindano.

Moto mkubwa umezuka na kuteketeza nyasi nyingi. Wazima moto wanajaribu kuzima moto. Vichwani mwao wamevalia kofia ya rangi nyekundu. Fulana ambayo wamevalia ni ya rangi ya manjano.

Watu watatu wamesima wamebeba maboksi ya rangi nyekundu, mbele ya maboksi hayo kuna misalaba. Wamevalia mashati yenye rangi nyeupe.

Sindano imefungwa, iko kando ya chupa. Maandishi katika sindano ni kama nambari tatu. Chupa imefungwa na kifuniko cha rangi ya manjano.

Mwanamume amevalia kofia ya rangi nyeupe. Mapuani amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Nguo kubwa ambayo ako nayo ni ya rangi nyeupe. Mkononi ameshikilia jug .

Mwanamke anaendelea kunawa mikono. Amevalia kilemba cha rangi ya zambarau. Nguo ambayo amevalia ni ya rangi ya kijani na nyeupe.

Watu wamesimama. Mikononi mwao wamebeba makaratasi meupe. Yana maandishi ya lugha ya kimombo. Mwanamke mmoja amebeba chupa ya maji. Shati lake ni la rangi ya kijani.

Mafuriko yametokea. Maji yametapakaa kila sehemu. Magurudumu ya magari na piki piki hayaonekani. Mwanamke ambaye ameketi kwa piki piki amejifunika shuka.

Mwanamke amevalia barakoa ya rangi nyeupe. Machoni amevalia miwani. Shati ambayo amevalia ni ya rangi nyeupe. Ameshikilia kifaa ambacho kina moto mbele yake.

Shughuli za hospitali zinaendelea. Mgonjwa ameketi. Mikononi mwake miwili amevalia bangili. Amejifunika uso kwa mkono kwasababu ya maumivu.

Shughuli za hospitali zinaendelea. Mgonjwa amelala chini akiwa amepanua mdomo. Muuguzaji amevalia barakoa usoni. Mikononi ana glavu. Ako tayari kumfanyia huduma.

Watu wawili wako kando ya gari. Wamevalia barakoa nyeupe na glavu nyeupe. Magurudumu ya gari hiyo ni ya rangi nyeusi. Nyasi zimeanza kukauka.

Mtu amesimama. Amevalia nguo refu ambayo ni ya rangi nyeupe. Mapuani amevalia barakoa. Kichwani amejifunika na kofia ya rangi nyeupe. Kando yake kuna chupa za maji.

Muuguzi amevalia barakoa mapuani. Mikononi amevalia glavu nyeupe. Anayehudumiwa amebeba mtoto. Muuguzi anadunga mtoto sindano.

Mtoto mchanga yu ndani ya mashine, kando yake daktari amesimama. Amevalia nguo ya rangi ya samawati, ameshikilia kipima moyo mkononi mwake.

Mwanaume anaendeleza shughuli za kupulizia dawa, amejihami. Amejifunika mwili mzima na nguo rangi ya manjano, mgongoni amebeba chupa ambayo imebeba dawa, mikononi amevalia glavu ya rangi ya samawati.

Shughuli za hosipitali zinaendelea, daktari amevalia barakoa ya rangi ya samawati, mikononi mwake anaglavu nyeupe, anamuhudumia mgonjwa ambaye amepanua mdomo.

Mwanamke mgonjwa amelala chini, amefunikwa na leso kutoka katikati ya mwili. Kifuani amefunguliwa shati, kwa hivyo tumbo iko wazi. Mgonjwa anamguza tumboni.

Mtu ambaye ni bawabu anaoshwa mikono, amevalia barakoa ya rangi ya samawati, kichwani mwake amevalia kofia, miguuni amevalia viatu vya rangi nyeusi.

Watu watatu wameketi. Wawili wamesimama. Wamevalia barakoa nyeupe na ya rangi ya samawati. Mmoja ambaye ni mgonjwa anadunga mwingine sindano.

Shughuli za kuchota maji zinaendelea. Mwanaume ambaye ameshikilia simu anapita. Vibuyu ambavyo wanavitumia ni vya rangi ya manjano. Mwanamke mmoja ameinama.

Shughuli za hospitali zinaendelea. Mwanamke amejifungua mtoto. Mtoto ameshikiliwa na nesi. Manesi hao wamevalia barakoa usoni.

Sindano ambayo imefungwa iko kando ya chupa, kando yake kuna kifaa cha rangi nyekundu, chupa iliyo kando imefunikwa, maandishi ambayo yako katika karatasi ya lugha ya Kimombo.

Watu wanaendelea na shughuli za kumwagilia dawa mimea. Wamevalia vizuizi mapuani, nguo ambazo wamevalia ni za rangi nyeupe. Migongoni wamevaa kifaa ambacho kimebeba dawa.

Shughuli za kuchota maji zinaendelea. Watu wenye asili ya kizungu wamesimama na wengine wenye asili ya kiafrika. Mtu anaonekana akiwa anarekodi na simu.

Daktari amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Machoni ana miwani. Mikononi ana glavu ambazo anatumia kumhudumia mgonjwa. Mgonjwa amepanua meno.

Mzee mmoja amesimama. Kichwani mwake ana kofia ya rangi nyekundu. Long'i ambayo amevalia ni ya rangi ya samawati. Anasoma kitambaa ambacho kimeandikwa dawa za mapenzi.

Daktari na mgonjwa wanaongea wakiwa wanatabasamu. Mkononi mwake ameshikilia kalamu. Vichwani wana nywele refu nyeusi. Kando yao kuna TV .

Mwanaume amevalia kofia kichwani mwake, ana mvi usoni, shati ambalo amevalia ni la rangi nyeupe, anapakuwa dawa kutoka katika chombo ambacho amekifungua.

Watu wawili wamevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mgonjwa amelala chini amepanua mdomo. Wamevalia glavu ya rangi nyeupe. Wanashughulikia mgonjwa.

Watu wawili wamesimama mbele ya askari, wote wamevalia barakoa, askari amevalia kofia kwenye kichwa, watu hao wanaosha mikono.

Wanawake wawili wameketi. Puani wamevalia barakoa ya rangi ya samawati. Vichwani wana nywele refu. Kando yao kuna barakoa nyingi ambazo ni za rangi ya samawati.

Mtu amejifunika kutoka juu mpaka chini. Nguo ambayo amevalia ni nyeupe. Mikononi mwake ana glavu za rangi ya kijani. Ameshikilia pump ambayo anatumia kutumia kuweka dawa.

Chupa imefunikwa na kifuniko cha rangi nyekundu. Maandishi meusi yameandikwa katika lugha ya kimombo. Kando yake kuna sindano ambayo imefunikwa.

Watu wamejihami kwa kujifunika nguo za rangi nyeupe. Kichwani mwao wamejifunika na kofia. Wamevalia barakoa. Wanaume wawili wamebeba vibuyu vya rangi ya samawati.

Shughuli za hospitali zinaendelea. Mgonjwa mwanamume amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Katika mkono wake daktari anamhudumia. Anamuekea sehemu aliyodungwa sindano.

Mkasa wa moto mkubwa umetokea. Moshi mweusi umeonekana ukienda angani. Watu wengi sana wamejaa hapo wakitazama huo moto. Mtu mmoja amekalia pikipiki, na mwingine akiwa amesimama nyuma yake.

Mgonjwa ameketi chini akiwa anamtazama daktari, tishati ambayo amevalia ni ya rangi nyeupe, mbele yake daktari amesimama akiwa ameshikilia kalamu.

Kundi la watu limeketi kwa viti. Watu wengine wamesimama tayari kupewa chanjo. Mhudumiwa wa kwanza ameketi akiwa amevaa barakoa ya rangi nyeusi. Daktari ameshikilia sindano tayari kumdunga.

Mwanamme amevalia barakoa, tshirt ambayo amevalia ni ya rangi nyeupe. Mwanamke ameketi kwa kiti. Mwanamme huyo anamdunga sindano mkononi.

Daktari amevalia miwani machoni. Mbele yake kuna mgonjwa ambaye anamtazama macho. Mikononi mwake amevalia glove ya rangi nyeupe.

Watu wawili wamevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mmoja ambaye ni muuguzi amevalia miwani machoni, kichwani ana nywele nyingi. Anaye hudumiwa amebeba mtoto.

Shughuli za uuzaji zinaendelea. Mabango yameanikwa nje. Mzee amevalia kofia kichwani. Tisheti ambayo amevalia ni ya rangi nyeupe. Mkono wake kauelekeza kwenye bidhaa.

Watu wawili wameinama. Mmoja akiwa ni mlemavu, mwingine amevalia koti ya rangi nyeupe. Kando yao kuna baiskeli za walemavu na makongojo.

Vibuyu vya rangi ya samawati vimekaliana. Kingine cha rangi nyekundu kiko juu ya vibuyu vingine vya samawati. Wanaume wamevalia nguo ya rangi ya manjano.

Shughuli za hospitali zinaendelea , daktari amevalia nguo za rangi ya samawati, anamdunga sindano mapuani amevalia barakoa .

Watu wameketi na wengine wamesimama. Mwanamume amevalia shati la rangi ya blue . Mwanamke amebeba mtoto. Wengine wamesimama wakimuangalia.

Mganga ameketi chini akiendeleza shughuli za uganga, mbele yake kuna kifaa cha uganga, amekalia mkeka, mkononi mwake amevalia bangili nyingi.

Muuguzi anaendeleza shughuli ya hospitali. Mapuani amevalia barakoa, mikononi ana glavu nyeupe. Ameshikilia mkono wa mgonjwa tayari kumdunga sindano, mbele yake kuna chupa ya maji.

Shughuli ya hospitali inaendelea. Daktari amevalia barakoa nyeupe. Mikononi mwake ana glovu za rangi ya samawati. Mgonjwa amevalia miwani.

Mwanamke amesimama juu ya kiti. Amevalia tisheti ya rangi nyeupe. Nyuma yake kuna ubao. Kando yake mwanamke mwingine ameketi ambaye amesonga nywele.

Maafa ya moto umetokea. Moto umeteketeza sehemu kubwa sana. Watu wamejaa sehemu hio wakiangalia wakishangazwa. Mtu mmoja ameinama chini.

Muuguzi anaendeleza shughuli ya kudunga mwanamke sindano. Mwanamke amevalia mask ya rangi ya samawati, mikononi ana glavu, kichwani ana nywele nyingi nyeusi.

Sindano imelazwa chini ikiwa imefunikwa. Kando yake kuna chupa ambayo ina maandisha ya lugha ya kimombo, imefunikwa. Chupa zingine za rangi nyeupe kubwa nono zimesimama kando yake.

Mafuriko yametokea na maji yametapakaa kila pahali. Watu wameinua nguo juu kwasababu ya maji kuwa mengi. Mwanamme ameshikilia nyumba. Mwanamke ameinama na kushikilia ndoo.

Wanafunzi wamevalia barakoa usoni. Mmoja amevalia bag ya rangi ya samawati. Wananawa mikono kwa mifereji. Long'i ambazo wamevalia ni za rangi ya samawati.

Mwanamme amevalia kifaa ambacho kiko na torch kichwani. Mkononi mwake amevalia saa ambayo iko na mishikio ya rangi nyeusi. Kando yake kuna watu ambao wamesimama wengine wakiwa wameketi.

Chupa mbili ziko mbele ya boksi. Mifuniko yake ni ya rangi ya samawati. Maandishi ya lugha ya kimombo yako katika karatasi ambayo imezungushwa katikati mwa hizo chupa.

Shughuli za hospitali zinaendelea. Madaktari wamevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mikononi mwao wana glavu nyeupe. Daktari mmoja anahudumia mgonjwa.

Watu wamesimama tayari kuosha mikono, wawili wanaoosha mikono wamevalia barakoa ya rangi ya kijani, mbele yao kuna nyumba ambayo ina maandishi kwa juu.

Madawa ziko katika hali bado yakiwa yamefungwa, rangi yake ni manjano. Yako juu ya kitu ambacho kikona rangi nyekundu na kando yake kuna kipima joto.

Watu wameketi wakiwa wanamskiza mtu mmoja aliye simama, mwanamke mmoja amevalia buibui ya rangi ya manjano, kiti kimoja hakina mtu.

Watu wako katika hospitali, mtu mmoja amevalia kofia ya rangi ya samawati , anamshika mtoto mdogo mdomo, mwanamke aliye kando anashangaa na kitendo hicho.

Mafuriko yametokea katika eneo hili. Maji yametapakaa kila pahali. Mtoto anatembea ambaye amevalia shati ya rangi nyekundu. Mwanamume ambaye amevalia long'i nyeupe anatembea kwa maji.

Wauguzi wanaendeleza shughuli za hospitali. Mtoto amezaliwa mdogo. Mapuani wamevalia barakoa ya rangi ya samawati. Kichwani wamejifunika. Mikononi wamevalia glavu nyeupe.

Chupa za dawa zimesimama zingine zikiwa zimelalishwa. Sindano ambayo iko na kitu ya rangi ya manjano imelazwa chini. Chupa zingine ndogo zina rangi ya samawati na zingine ni za rangi ya manjano.

Shughuli za hosipitali zinaendelea, mgonjwa ameketi chini akiwa na karatasi nyeupe, mapuani amevalia barakoa na miwani, daktari anamudunga sindano kwenye mabega.

Muuguzi ameshikilia mikono ya mgonjwa. Mikononi mwake amevalia glavu nyeupe. Nguo ambayo amevalia ni ya rangi ya manjano. Mikono ya mgonjwa ina vidonda vingi sana.

Chupa ndogo ambayo imebeba dawa imefunikwa na kifuniko cha rangi nyeupe. Imezungushwa na karatasi ya rangi nyeusi. Maandishi ya kimombo yapo mbele, namba elfu kumi ipo mbele hapo.

Wanaume wawili wamesimama, moja amevalia kofia kichwani, long'i ambayo amevalia ni ya rangi ya samawati, wamesimama kando ya vioo.

Mwanamke amevalia barakoa ya rangi ya manjano, kichwani mwake ana nywele. Anajaribu kuosha mikono. Mtoto mdogo anamtazama jinsi anavyo osha mikono. Chupa ambayo ina maji imeandikwa maandishi.

Wasichana wawili wamesonga nywele. Mmoja ameshikilia ndoo na mwingine ameshikilia besheni. Aliye inama amevalia barakoa ya rangi nyeupe. Wanaendeleza shughuli za kumwaga maji nje.

Kundi la watu limeinua mikono juu. Watu wote wamevalia barakoa tofauti tofauti. Watu wengine wameketi juu ya viti na wengine wameinama. Mikono yao yote iko juu.

Daktari amevalia barakoa ya rangi nyeupe, machoni amevalia miwani. Anamhudumia mtoto mchanga. Mfukoni ameweka simu, nyuma yake kuna kiti.

Kiangazi kimethiri katika maeneo haya. Mimea ambayo iko hapa inakauka. Mawe yamejazana sehemu moja, mengine yameanza kubadili rangi. Mti ambao hauna matawi uko katikati.

Mwanaume amenyoa kipara, amevalia barakoa ya rangi nyeupe, ameshikilia kifaa kama kalamu, kando yake kuna mwanamke ambaye ako na nywele nyingi kichwani.

Mwaname, amevalia suti ya rangi ya samawati, mkononi mwake amevalia saa, nyuma yake kuna mwanamume ambaye amevalia miwani.

Shughuli za hospitali zinaendelea. Mgonjwa ameketi chini akiwa amepanua mdomo. Daktari amevalia glavu za rangi ya samawati. Kichwani mwake amejifunga kifaa. Machoni amevalia miwani.

Chupa mbili ziko kando ya box , moja imefunikwa na kifuniko cha rangi ya samawati, ingine imefunikwa na kifuniko cha rangi ya nyeupe.

Mtoto amelazwa ndani ya mashine, mwanamke ambaye ana bandeji kwenye mikono anamshikilia, kichwani mwake amejifunika kofia, kando yake kuna kiti.

Mwanaume ameniua mkono mmoja juu, anatabasamu sana. Shati ambalo amevalia ni ya rangi ya samawati. Nyuma yake Kuna tenki tatu ambazo ni kubwa sana na rangi zao ni nyeusi.

Mwanamme mgonjwa amelala. Kichwani ako na bandeji ya rangi nyeupe. Mkononi ako na kitu cha kuwekewa maji. Amelala ju ya kitanda cha wagonjwa.

Chupa imefunikwa na kifuniko cha rangi ya majano. Maandishi yako katika karatasi ambayo imetumika kufunika chupa hiyo. Imebeba dawa za tembe. Zimejaa kutoka chini hadi juu.

Daktari amevalia barakoa ya rangi ya samawati Mikononi mwake amevalia glavu nyeupe anamhudumia mtoto mdogo kando yake mama amesimama.

Muuguzi amevalia nguo ya rangi ya kijani. Machoni amevalia miwani. Kichwani ana nywele refu. Mikononi ako na glavu, anamfunua mgonjwa.

Shuguli za hospitali zinaendelea. Daktari amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Kichwani mwake amejifunika. Mbele yake kuna mgonjwa ambaye amelala.

Mtu mmoja ambaye amenyoa ameketi. Mwingine aliye nyuma yake amevalia miwani. Kichwani mwake ana kofia ya rangi ya samawati. Amevalia barakoa mikononi.

Mtoto ambaye amebebwa analia. Mama yake amejifunika na kitambaa cha rangi ya samawati. Maskioni ana hereni. Daktari amejifunika kichwa na kitambaa.

Shughuli za hospitali zinaendelea. Daktari ameshikilia sindano na kuiangalia. Kichwani amevalia kofia. Mwanamke amebeba mtoto mdogo.

Shughuli za hospitali zinaendelea, daktari mwanaume amevalia koti ya rangi nyeupe. Mama ambaye amebeba mtoto ana nywele ndefu, shingoni mwake ana ushanga.

Mwanamme amevalia barakoa ya rangi ya blue . Kichwani mwake amevalia kofia. Mkononi anadungwa sindano na muuguzi. Nyuma yake kuna kiti ambacho amekalia cha rangi nyekundu.

Vifaa vya uganga viko. Pembe ambayo iko na rangi nyekundu na rangi nyeupe. Vifaa vya uganga viko katika juu ya vitambaa cha rangi ye nyekundu. Kando yake kuna chupa ambayo ina dawa.

Watu wameketi ndani ya mitumbwi. Wengine wamevalia shati za rangi nyekundu. Kando yao kuna nyumba ambazo zimejengwa. Maji hayo ni machafu sana.

Ajali imetokea. Gari ambalo limekuwa limebeba mafuta lilianguka. Watu wamejaa sana. Mmoja amevalia shati ya rangi nyekundu. Mwanaume mmoja amevalia kofia.

Mwanamme amebeba mtoto. Ako na nywele nyingi kichwani. Mwanamke amejifunika kitambaa cha rangi ya samawati kichwani. Anamtazama mwanaume.

Mtoto amesimama. Mwanamke amevalia kofia ya rangi ya samawati. Anamshika mtoto mdomo. Mwanamke amevalia shati ya rangi nyekundu. Ako na nywele kichwani.

Lami imeharibika. Mstari wa rangi ya manjano umechorwa juu ya lami. Watu wamesimama. Mwanamume amevalia shati ya rangi nyeupe na kaptura.

Mwanamke ameketi akiwa amebeba mtoto. Kichwani mwake ako na nywele nyingi nyeusi. Mtoto amevalia nguo za rangi ya samawati. Mbele yao kuna mtu ambaye amevalia barakoa nyeupe na nguo nyeupe.

Mhudumu amevalia barakoa ya rangi ya samawati, mikononi amevalia glavu nyeupe. Anamhudumia mwanaume ambaye amevalia saa mkononi na viatu miguuni.

Watu wamepanga foleni, mbele yao kuna mwanaume ambaye anaonekana kuwapatia mizigo. Kando yao kuna vibuyu vinne ambavyo ni vya rangi ya manjano. Mbele yao kuna gari ambalo limesimama.

Moto uanwaka. Watu wawili wamekuja kuzima moto. Watu hao wamevalia nguo ya rangi ya manjano. Watu hao wamevalia kofia nyekundu kichwani.

Watu wawili wameketi, mmoja ameketi katika kiti cha manjano, mwingine amevalia barakoa nyeupe. Kando yake kuna faili ya rangi ya kijani. Pembeni kuna chupa ya rangi nyeupe.

Mtu mzima ameketi. Amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mkononi mwako ako na kalamu anaandika. Kando yake kuna mtoto ambaye ameketi.

Maji yanapita, mtu amebeba mwenzake, mtu amejishika kiuno akiangalia watu wengine, watu wamesimama, mmoja amevalia shati la rangi nyekundu.

Sindano nyeupe iko chini, kando yake kuna chupa, kando yake kuna boksi lenye ambalo linaonekana limebeba tembe, liko na maandishi meusi na mengine maandishi ya zambarau.

Watu wawili wamesimama wakiwa wanafanya kazi ya kutoa matakataka. Mtu mmoja amevalia barakoa. Kando yao kuna pikipiki ambayo inakuja ikiwa imebeba mtu.

Wanawake wawili wako ndani ya chandarua, mmoja amevalia barakoa nyeusi na mwingine amevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mwanamke mmoja anadunga mwenzake sindano huku mwenzake amejishika mapaja.

Mtu amevalia shati ya rangi nyekundu. Ana nywele nyingi kichwani. Ndoo imebeba maji. Maandishi yako ukutani. Ukuta umepakwa rangi ya samawati na manjano.

Watu wawili wameshikilia mtoto. Mwanamke mmoja amevalia buibui ya rangi ya manjano. Mwanamke mwingine ako na nywele nyingi kichwani. Amevalia miwani meusi.

Ghorofa imeporomoka. Kando yake kuna ghorofa ambayo hijamalizika kujengwa. Mvulana amesimama ambaye amevalia shati ya rangi ya samawati. Amesimama juu ya gogo.

Mtoto ameketi. Amevalia shati ya rangi nyekundu. Mbele yake mwanamke amesimama. Mwanamke ana nywele nyeusi. Amevalia nguo nyeupe.

Watu watatu wamevalia nguo ya samawati, wako na barakoa usoni, mtu mmoja amevalia miwani mieusi, wameshikilia mgonjwa ambaye amelala chini.

Mwanume amevalia kofia ya rangi nyeusi. Amevalia miwani machoni. Mwanamke aliyevalia shati ya rangi nyekundu ameketi. Mtoto anawekewa kitu mdomoni. Mwanamke ako na nywele nyingi kichwani.

Mhudumu wamevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mikononi mwake amevalia glavu nyeupe. Mhudumiwa amelala chini. Masikioni mwake ako na herini.

Watu ni watatu, wawili wamevalia nguo nyeupe. Wako na barakoa katika mapua yao. Mmoja amelala akiangalia juu. Wanamshika mdomo.

Wahudumu wa afya wako katika shughuli. Mwanamke amevalia barakoa ya rangi ya samawati, kichwani ana nywele ndefu ,amevalia tisheti ya rangi nyeupe mgonjwa amepanua mdomo.

Jumba limeporomoka. Watu wamevalia kofia za rangi ya manjano. Wamevalia koti ya rangi nyeusi. Mwanamke ana nywele nyingi nyeusi.

Watu wawili wameketi. Wamevalia barakoa ya rangi ya samawati. Mwilini mwao wamevalia mashati meupe. Wamefungua mdomo wa mtoto ambaye amelala chini. Wamevalia glavu nyeupe.

Mwanaume amevalia barakoa. Mkononi mwake ako na saa. Amevalia glavu. Shati lake ni ya rangi ya nyeupe. Anahudumia mgonjwa meno.

Mwanamke ameketi amevalia kitambaa kichwani malazi ya kitanda hicho ni ya rangi nyeupe. Amebeba mtoto mchanga mkono mmoja kamfunua usoni.

Mtu ameketi, amekalia kiti cha rangi ya samawati, ameshikilia chupa mbili mikononi, mbele yake ako na kitambaa cha rangi nyeupe.

Gari limeanguka chini, kunanyesha. Magurudumu yake ni ya rangi nyeusi, watu wako majini. Mwanaume amevalia koti ya rangi nyeusi.

Watoto watatu wamesimama. Mikono yao iko na matope. Mtoto wa katikati amevalia shati ya rangi nyekundu. Wanaonekana wakiwa wametabasamu sana. Wako nyuma ya miti. Kando yake kuna mti wa rangi ya manjano.

Watu wanne wamesimama. Wawili wamevalia viatu ya rangi nyeupe. Mmoja amevalia miwani machoni. Mwanamke ameweka mikono ndani ya fulana. Mwanamke mmoja ameshikilia kalamu mkononi mwake.

Watu wameketi wakiwa wamevalia barakoa. Mtu aliyevalia barakoa ya rangi ya samawati anaonekana kudungwa sindano. Mtu aliyenyuma yake ambaye ni mwanaume amevalia shati ya samawati.